Vyakula aina tofauti vilivyopikwa, vimewekwa kwa sahani zilizo na michongo ya aina tofauti zilizowekwa juu ya meza.

Hizi ni bidhaa za sokoni zinazouzwa na zimehifadhiwa kwenye ndoo tofauti tofauti nyengine ikiwa na rangi nyekundu, rangi ya manjano, rangi ya kijani kibichi na pakiwa na tangawizi na kitunguu saumu kando.

Anga ina rangi ya samawati imetanda mawingu meupe ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe. Pana minazi zilizomea.

Mandazi madogo madogo mengi yaliyopikwa yenye rangi ya hudhurungi yamehifadhiwa ndani ya sahani mbili tofauti .

Mama alievalia koti leupe ameshikilia ndoo ya chuma akimimina maziwa yaliyo ya rangi nyeupe.

Mkono uliovalia shanga ya Kenya unaipokea sahani ilio na chakula kilichopikwa, samaki na viazi.

Mtu aliyevalia koti leusi na suruali ya rangi ya samawati na kofia ya chuma nyeusi, amesimama nyuma ya gari dogo lenye rangi nyekundu.

Paa la nyumba lina mabati yenye rangi ya hudhurungi. Migomba iliyo ya rangi ya kijani kibichi imeizingira nyumba ilio na paa ya rangi ya hudhurungi.

Hizi ni ngombe za kukamua maziwa, zilizo wekewa nyasi kwenye gurudumu la gari .Na zinaonekana zikila nyasi hiyo. Kando yake tunaona jumba lilojengwa kwa mabati.

Sahani nyeupe iliyowekwa juu ya meza ina samaki mweusi aliyepikwa, majani ya kijani kibichi, limau, nyanya zilizokatwakatwa na mchuuzi uliyo ndani ya bakuli nyeupe ndogo.

Nyoka mwenye rangi ya hudhurungi na macho meusi, amejikunja kwenye mti unaofanana na rangi ya nyoka hiyo.

Vyakula aina tofauti, nyama, viazi, wali, mboga za majani na nyanya zilizo katwakatwa. Zimewekwa ndani ya sahani zilizowekwa juu ya meza.

Anga ina mawingu meupe. Eneo lililo na ukuta uliojengwa limezingirwa na miti mikubwa na midogo yenye rangi ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya samawati. Dau leupe limeegeshwa ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe. Nyama zilizokatwa kwa vipande vidogovidogo zimechomekwa kwenye vijiti.

Nyama zilizochomwa zilizopangwa kwa idadi zimechomekwa kwa vijiti. Sahani zimewekwa vyakula aina tofauti. Zimewekwa juu ya meza.

Chakula kilichopikwa kenye mchanganyiko wa wali na nyama ya kuku, ndizi, nyanya na vitunguu vilivyokatwa kimewekwa ndani ya sahani.

Vyakula vilivyopikwa wali, mchuzi, nyanya na vitungu zilizo katwa katwa kwa vipande vidogo, vimewekwa kwenye sahani mbili tofauti.

Viazi vilivyokatwakatwa kwa vipande vidogo vilivyopikwa vyenye rangi ya njano vimehifandiwa kwenye karatasi nyeupe.

Mfanyibiashara aliyevalia vazi leupe akiwa amesimama amenyoosha vidole kwenye bidhaa zake za biashara zilizokatwa kwenye vipande vidogodogo na kuchomekwa kwenye vijiti vyembamba.

Mfanyibiashara aliyevalia vazi leusi amesimama kando ya bidhaa zake za biashara za aina tofauti zilizopangwa kwa mafungu mafungu.

Anga ina rangi ya samawati. Minazi ilio ya rangi ya kijani kibichi ipo kando ya duka dogo lililojengwa kwa mabati na miti lililo na bango lililoandikwa kwa maandishi meusi.

Mikungu ya ndizi iliyokatwa ya rangi ya kijani kibichi, imewekwa chini palipo na majani madogo madogo meusi.

Bidhaa mbalimbali zimewekwa kwenye mikopo ikiwa imeandikwa maandishi tofautitofauti na bidhaa hizi zikiwa na rangi tofauti kama vile nyekundu, manjano, hudhurungi, zingine zikiwa za tembe, zingine zikiwa za unga.

Mwendesha pikipiki aliyevalia kofia ya chuma ya rangi ya njano, ameshikilia kalamu mkononi na daftari akiwa anajaza daftari hilo, akiwa amesimama kando ya pikipiki iliyobeba madumu yenye maziwa.

Vyakula vilivyopikwa vya aina tofauti vyenye rangi tofauti, nyeupe, kijani, hudhurungi, vimehifadhiwa kwenye sahani nyeupe.

Samaki wadogo wengi wenye rangi tofauti nyeusi na njano wapo ndani ya maji.

Vyakula vimehifadhiwa katika vyombo tofauti tofauti vya rangi tofauti, vilivyo wekwa juu ya meza. Watu wameketi wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti.

Viazi vilivyo pikwa vina rangi ya njano, vikiwa vimewekwa kwenye gazeti leupe, lililo na maandishi meusi.

Mkono uliyovalia pete mbili wenye kucha ndefu umeshikilia dafu lililokatwa , lililochomekwa mrija.

Vyakula tofauti vyenye rangi tofauti vilivyopikwa vimehifadhiwa ndani ya sahani nne tofauti za rangi nyeupe.

Vyakula vilivyopikwa; wali, viazi, nyama na mboga za majani zilizokatwakatwa kwa vipande vidogo zimehifadhiwa ndani ya sahani mbili zilizowekwa juu ya meza.

Mtu aliyevalia shati leupe, anatembea katika njia iliyotengenezwa kwa mawe. Kando ya miti ya rangi ya kijani kibichi midogo na mikubwa.

Muuza maziwa akiwa amesimama mikononi amevalia kinga nyeupe na barakoa nyeusi ilio na maandishi meupe na akiwa amevalia koti la rangi la samawati.

Miti mikubwa na midogo iliyo ya rangi ya kijani kibichi ipo katika eneo lililo na nyasi ndogo za rangi ya kijani kibichi.

Duka la kuuzia bidhaa za biashara. Lina bidhaa zilizopangwa kwa mafungu tofauti tofauti zikiwa zimechomekwa kwenye vijiti vyembamba.

Wachuuzi wa samaki wamezipanga samaki zao juu ya meza kwa mafungu mafungu kando ya ndoo iliyo ya rangi ya nyekundu.

Minazi yenye rangi ya kijani kibichi ipo kwenye eneo lililo na mchanga mweupe, anga ina mawingu meupe.

Mkono uliovalia kinga nyeusi umeshikilia kifaa chenye rangi nyeusi kinachomulika taa kwenye matiti ya ng'ombe.

Anga ina mawingu meupe. Minazi mirefu yenye rangi ya kijani kibichi zimezingira jengo lenye kuta nyeupe lililo ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe.

Vyakula vilivyopikwa vyenye rangi tofauti vimehifadhiwa kwenye sahani tofauti zilizo za rangi tofauti.

Hapa ni sokoni. Mama muuza samaki amekaa chini, akiwa ameekelewa mkono begani na mwenzake na amepanga samaki zake mezani kimafungumafungu, tayari kuuzwa.

Sahani nyeupe yenye vyakula mbalimbali kama vile wali mweupe, samaki na mboga kando yake na pilipili iliyotengenezwa kwa rangi ya hudhurungi.

Shamba liilolimwa limepandikizwa mimea tofauti tofauti midogo na mikubwa ilio ya rangi ya kijani kibichi kama vile mgomba.

Mfanyibiashara aliyeketi akiwa ameshika kichwa chake, yupo kando ya bidhaa za biashara za samaki zilizowekwa kwenye vikapu tofauti tofauti

Hawa ni ndovu waliojiweka kwenye makundi tofauti tofauti. Wanaonekana wakila nyasi kwenye mbuga la wanyama, na mbuga hili limechanganyikana na nyasi miti mirefu na mifupi na kadhalika.

Ufuo wa bahari, wenye mchanga mweupe. Upo kando ya bahari ya eneo lililo na miti ya kijani kibichi. Iliyozingira nyumba zilizojengwa ufuoni mwa bahari.

Sahani mbili tofauti. Moja nyeupe imewekwa samaki aliyepikwa, mboga za majani na viazi vyenye rangi ya njano vilivyochongwa, vilivyopikwa.

Anga ina rangi nyeupe. Jengo kubwa lililo na paa ya rangi ya hudhurungi limezingirwa na pori lililo la kijani kibichi.

Njia yenye mchanga wa rangi ya hudhurungi ipo katikati ya miti mikubwa na nyasi ndogo zenye rangi ya kijani kibichi.

Hivi ni vyakula kadhaa vilivyopikwa, pengine vikiwa na rangi ya hudhurungi na vyakula hivi ni kama vile kaimati, sambusa, viazi karai na vilivyowekewa mchuzi kando.

Anga ina rangi ya samawati. Minazi mirefu yenye rangi ya kijani kibichi imemea nje ya jengo lenye ukuta mweupe.

Vyakula vilivyopikwa, wali, nyama, viazi, nyanya na vitunguu, zilizokatwakatwa kwa vipande vidogo zimehifadhiwa ndani ya sahani tofauti.

Bidhaa za biashara zenye mvumo au aina tofauti zilizo za rangi tofauti zimehifadhiwa katika vyombo vya rangi tofauti.

Chuma ndefu iliyo kwenye sahani ya chuma palipo na kijiko imechomekwa nyama zilizokatwakatwa zinazochomwa kwa moto.

Vyakula vilivyopikwa, vyenye rangi ya hudhurungi na njano, vilivyohifandiwa kwenye sahani nyeupe, iliyo juu ya meza.

Vyakula tofauti vikiwa vimehifadhiwa kwa sahani zilizo za rangi tofauti. Maandazi mawili, sambusa na mtu ameketi kando ya meza iliyowekwa vyakula hivo.

Vyakula vya aina tofauti. Nyama zilizochomekwa kwa vijiti, viazi vya rangi ya njano, kabeji iliyokatwa katwa ndogo ndogo na mchuzi wa rangi ya nyekundu, vimewekwa juu ya meza kwa sahani tofauti tofauti.

Vyakula aina tofauti. Zimehifadhiwa juu ya sahani zenye rangi nyeupe tofauti zilizowekwa juu ya meza.

Zizi la ng'ombe lenye paa la mabati lina milango ya chuma. Ng'ombe wenye rangi nyeusi na madoadoa meupe wanakula nyasi.

Dua la mbao zenye rangi za hudhurungi lipo mchangani mweupe uliyo na miti midogo ya rangi ya kijani kibichi.

Muuzaji wa samaki akiwa ameinama kando ya ndoo ya rangi ya kijani kibichi. Samaki wamepangwa kwa mafungu mafungu juu ya meza.

Mfanyabiashara aliyevalia kofia nyeupe, shati leusi lenye maandishi meupe amesimama kando ya bidhaa zake za biashara.

Hapa ni hotelini, viti vikiwa vimewekewa leso yenye rangi nyekundu. Meza moja ikiwa na vyakula kama vile samaki, wali na soda iliyo juu ya meza hii.

Samaki wa aina tofauti tofauti, wadogo na wakubwa wamehifadhiwa au kupangwa kwenye vyombo vilivyo vya aina tofauti.

Sahani nyeupe imewekwa juu ya meza ina wali, bakuli ndogo ilio na mchuzi uliochanganyikana wa rangi ya njano na nyeusi na vipande vitatu vya samaki.

Vyakula vya aina tofauti ,chapati zilizopikwa zikiwa na rangi ya hudhurungi, nyama zilizochomeka kwa vijiti, limau, viazi, zimeekwa juu ya sahani nyeupe iliyowekwa juu ya meza.

Anga ina mawingu meupe dau la mbao lenye rangi ya hudhurungi lipo kando ya kichaka kilicho cha rangi ya kijani kibichi

Ng'ombe wanne, wenye rangi tofauti, hudhurungi, nyeusi na nyeupe, wapo katika pipa la taka lililo na taka za rangi nyeupe.

Mkulima aliyevalia vazi la samawati lenye maandishi meupe mgongoni amebeba mtungi wa rangi ya samawati.

Eneo lenye mchanga mweupe lina miti mikubwa ya minazi iliyoizingira jengo lililojengwa kwa miti lenye paa ya rangi ya hudhurungi.

Sahani imewekwa vyakula, chapati zilizopikwa zenye madoadoa ya rangi ya hudhurungi kando ya maharagwe na samaki.

Vyakula vilivyopikwa vya rangi tofauti na aina tofauti wali, samaki vimehifadhiwa ndani ya sahani nyeusi.

Mfanyi biashara, anayezichoma nyama zilizokatwa kwa vibande vidogovidogo, zikiwa zimechomekwa kwenye vijiti vyembamba.

Karai nyeusi iliyowekwa sakafuni ina mandazi mengi madogo yaliyo ya rangi ya hudhurungi yaliyo ndani ya mafuta yanayotokota.

Huyu ni mkulima na kando yake upo mgomba uliozaa mkungu mmoja, na anoenakana kuangalia ndizi hizi kama zimekomaa na kama upo tayari kuvunwa.

Hii ni barabara kuu ya Mombasa na watu wanaonekana wakiwa wengi wakitembea kando ya barabara, na kando ya barabara hii pana majengo makubwa yaliyojengwa, na a kando yake pana mwanabiashara mmoja anayeuza shawarma.

Bidhaa za biashara za aina tofauti zimehifadhiwa kwenye vyombo vya plastiki vya rangi tofauti nyekundu, samawati na mikebe midogo midogo.

Chakula kilicho pikwa wali, viazi, mbaazi na pilipili kimewekwa ndani ya sahani iliyowekwa juu ya meza.

Hawa ni watu wanne, mmoja akiwa anafunza wenzake na amevalia koti jeupe na penye ukuta pana chati zilizochorwa na kuandikwa maandishi, na lazima zenye rangi ya samawati.

Mkulima aliyeshikilia jembe mkononi anapandikiza mgomba kwenye eneo lililolimwa likiwa na mchanga wa rangi ya hudhurungi.

Plastiki ndogo nyeusi, zilizokatwa kwa vipimo vidogo, zimepandikizwa migomba midogo iliyonawiri, yenye rangi ya kijani kibichi.

Soko lina bidhaa tofauti tofauti, zilizopangwa maeneo tofauti tofauti, zenye rangi tofauti. Mfanya biashara amesimama akiwa ameshikilia ukuta wa chuma.

Eneo la biashara lina bidhaa tofauti za biashara. Mifagio za makuti na nyasi. Uteo zimeanikwa ukutani.

Mimea tofauti iliyo ya rangi ya kijani kibichi imemea juu ya maji yanayoonyesha kivuli cha mimea hiyo.

Mandazi matatu yaliyopikwa yenye rangi ya hudhurungi yamehifadhiwa kwenye sahani nyeupe kando na bakuli ndogo ya rangi nyeupe.

Mkulima aliyevalia nguo ya rangi ya kijani ameketi kwenye kiti cha mbao huku anakamua maziwa kutoka kwa ng'ombe.

Vyakula vya aina tofauti vilivyopikwa vilivyo ya rangi tofauti; kijani, njano, nyekundu, na nyeupe zimehifadiwa kwenye sahani nyeupe.

Anga ina mawingu meupe. Minazi yenye rangi ya kijani kibichi ipo ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe.

Anga ina rangi ya samawati imetanda mawingu meupe machache. Jengo refu lililojengwa kwa matofali lina dirisha leupe la vioo.

Mandazi mawili makubwa na maharagwe yaliyo hifadhiwa kwa bakuli ndogo, na ndizi mbili zilizomenywa zilizopikwa zimewekwa juu ya sahani nyeupe.

Jengo lenye paa la rangi ya hudhurungi lina kuta za rangi nyeupe. Miti midogo na mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi imemea katika eneo la jengo hili.

Shamba lina migomba iliyo la rangi ya kijani kibichi. Mikungu ya ndizi iliyokatwa yenye ndizi mbichi zilizo za rangi ya kijani kibichi.

Vyakula mbali mbali vimepangwa kwenye sahani, kama vile viazi, chapati, samosa na samaki iliyowekewa vitunguu na limau kando kando.

Mkono wenye kucha ndefu zilizopakwa rangi huku kidole cha kati kikiwa kimevikwa pete unashika chakula kilicho ndani ya sahani nyeupe.

Gari lenye milango wazi limeegeshwa kando ya mikungu ya ndizi iliyobwagwa chini. Mtu aliyevalia shati leusi amebeba mkungu wa ndizi.

Mtu aliyevalia kofia, shati la rangi ya samawati lenye maandishi meupe mgongoni na kaptura nyeusi amebeba mfuko mkononi.

Sahani tatu zimewekwa vyakula tofauti; mandazi, sambusa, limau na moja imewekwa kikombe cha chai na kijiko kilicho kando ya kikombe hicho.

Bidhaa za biashara, zilizo za aina tofauti, zenye rangi tofauti, zimehifadhiwa ndani ya vyombo tofauti.

Sahani saba tofauti zilizowekwa juu ya meza zina vyakula aina tofauti. Viazi, mandazi na bakuli mbili ndogo zenye mchuzi wa rangi tofauti.

Jengo lililojegwa kwa miti lina paa ya rangi ya hudhurungi limezingirwa na miti mikubwa na midogo ya rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya jengo kubwa la biashara kuna bidhaa zilizohifadhiwa kwa vyombo tofauti tofauti, vidogo na vikubwa vyenye rangi tofauti.

Zizi la ng'ombe, lililojengwa kwa miti, lipo kando ya miti mikubwa iliyo ya rangi ya kijani kibichi. Ng'ombe wenye rangi tofauti, wapo ndani ya zizi.

Nazi nyingi zilizovunwa zipo sakafuni, zenye rangi ya hudhurungi. Huku nazi zingine zilizovunjwa zilizo na rangi nyeupe ndani zipo ndani ya uteo.

Vyakula vya aina tofauti vimewekwa juu ya sahani kubwa iliyoshikiliwa na mikono miwili iliyovalia nguo nyeusi.

Sahani yenye rangi nyeupe imepangiwa vyakula mbalimbali kama vile samaki, wali mweupe, karoti, tomato na limau tayari zimepangwa.

Hiki ni chakula kwa jina sambusa zilizopikwa na kutokea na rangi ya hudhurungi na zimewekwa kwenye sahani kubwa jeupe lililowekewa juu ya meza.

Sahani nne zilizowekwa juu ya meza ni za aina tofauti, zimewekwa vyakula wali, kachumbari, nyama na bakuli mbili zilizo na mchuzi.

Wafanyi biashara waliovalia mavazi ya rangi tofauti, wapo katika eneo la bisahara lililopangwa samaki wa aina tofauti.

Mchanga mweupe, ulio ufuoni mwa bahari, umechanganyikana na taka za aina tofauti, miti midogo na mikubwa yenye rangi ya hudhurungi.